Hapa ni ofisini. Kuna faili ya rangi tofauti tofauti. Huenda ni faili ya kumbukumbu mbali mbali. Faili hizi zimepangwa kwa utaratibu. Upangaji wa faili kwa rangi tofauti unaweza kusaidia kurahisisha utambulizi wa haraka.

Hawa ni wanariadha wawili kutoka Kenya wamevaa jezi za mashindano ya kitaifa. Wamefunika macho yao na vitambaa ishara ya kwamba hii ni mashindano ya watu wasioona. Kila mmoja yuko na mwongozo wake ambaye amevaa jezi yenye maandishi kite. Hii inaashiria ushirikiano kati ya wanariadha, vifofu na waongoza wao.

Jengo la kisasa lililojengwa kwa mawe linaonekana. Jengo hili lina milango miwili, veranda na ghorofa ya juu lenye madirisha madogo. Mbele kuna nyasi kuashiria ni mazingira yaliotuzwa vizuri.

Wanariadha wawili wanaonekana wakiwa kwenye uwanja wa michezo katika mashindano ya kimataifa. Mwanariadha wa kulia amevaa vazi lenye maandishi Kenya na jina Kimani, akiwa na kitambaa cheusi cha kufunika macho, kinacho ashiria kua ni mwanariadha mwenye ulemavu wa kuona. Mwanariadha wa kushoto, amevaa jezi iliyoandikwa guide , ikionyesha kua yeye ni muongozo njia wa mwanariadha mwenye ulemavu wa kuona.